Majengo ya kiwanda yameunganishwa na mabomba makubwa na miundo ya chuma. Mchimbaji anaonekana akifanya kazi barabarani kati ya majengo hayo.

Jengo refu limepakwa rangi mbalimbali ikionyeshwa maboresho ya kisasa katika ujenzi ,dirisha za glasi ya kijani hutoa mwanga wa asili na bango la danger linaashiria tahadhari.

Kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya chui na manyoya meupe kichwani wanatumbuiza jukwaani. Nyuma yao kuna viti vingi vya watazamaji.

Simba wawili, wanasimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka huku simba jike akiegemea simba dume.

Wanafunzi wa sayansi, wanafanya majaribio kwenye maabara wakiwa wamevaa makoti meupe. Kifaa cha maabara kama bilauri na chupa za kemikali vinajaza meza ya mbao.

Swara watatu wako savannah ya kijani kibichi. Nyuma, makundi ya nyati, yanashika hatamu, yakionyesha wanyama pori walio hai, na mandhari ya asili ya kupendeza.

Wanafunzi wenye furaha wanasherehekea kupanda miti wakiwa wamevalia sare zao za shule. Wanashikilia miche na vifaa vya kumwagilia.

Basi la abiria lililopakwa rangi ya kuvutia linasubiri abiria mjini Nairobi. Mwanamke anatoa tiketi na abiria wanakaribia kupanda.

Alama ya nambari nne, inaorodhesha majina mbalimbali kama community, kmtc na Kabiria. Huenda inaashiria njia, maeneo au vituo vinne muhimu jijini.